Wachezaji wa mpira wa kandanda, wao wanacheza mchezo wa kandanda. Nyuma yao mna mashabiki wengi sana ambao wanashabikia mchezo huo, wao wapo kwenye uwanja.

Mashabiki ambao wanashabikia timu ya nchi ya Kenya. Wako na bendera ya nchi ya Kenya wamejifunika nayo. Kuna watu wengi ambao wapo nyuma yao.

Shabiki ambao wanatazama picha ama kamera, mashabiki hao wapo wamevalia bendera ya Kenya, wengine wamevalia nguo ya kuashiria nchi ya Kenya, wanatabasamu na wamesimama.

Rais mkuu wa jamhuri ya nchi ya Kenya Wiliam Ruto na jaji mkuu Martha Koome wanatabasamu. Nyuma yao kuna watu ambao wanatembea.

Mashabiki wa timu ya Tusker wamevalia shati ya rangi ya manjano, mmoja wao ameshikilia kinywaji cha Tusker kwenye mkono wake wao wanaonekana kuinua mikono kuonyesha kwamba wanashangilia timu yao.

Jaji mkuu wa nchi ya kenya ,ambaye ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia ,kuna watu ambao wamesimama kando yake nyuma yake ni bendera ya inchi ya kenya .

Watu ambao wamevalia shati ya kijani, pia wanaonekana wakitembea huku wakiwa na vifaa kama vile sukuti, pia nyuma yao kuna basi ama gari.

Mwongozi wa upinzani wa nchi ya Kenya Amollo Odinga, amesimama kwenye na kikundi cha watu huku wamevalia kitambaa ambayo imeandikwa PNU na ni rangi ya samawati, kuna keki na wameshikilia vinywaji.

Watu ambao wapo katika ukumbi. wengi wao wamevalia shati ya rangi samawati. Wanainua mikono kana kwamba wana kitu ya kujibu. Wao wako katika viti ambavyo vimepangwa nyuma yao.

Watu ama wanasheria, ambao wapo wanaapishwa, wanaashira hao, wamevalia nguo yao maalum ya wanasheria.

Kifaa ambacho kinatumika kuokota ama kuekelea nguo chafu ama kuweka uchafu wowote wa ulio toka kwenye nyumba.

Ofisi ambapo wanachukua picha ya mtoto. Kuna tarakilishi ambayo ipo kwenye meza. Kuna watu ambao wamevalia suti na wapo na mhudumu. Kuna kamera ambayo inatumiwa kupiga picha.

Kitu cha kupata huduma ya afya. Watu wameketi wakiangaliana kwenye viti. Kuna muhudumu ambaye yupo na tarakilishi kwenye meza yake.

Wachezaji ambao wapo katika uwanja wa kucheza kandanda. Wachezaji hao wamevalia nguo ya kijani, wengine nguo ya manjano. Kuna mashambiki wengi ambao wapo kando ya kiwanja ya uchezaji wa mpira.

Watu ambao wapo kwenye meza. Kuna wahudumu na kuna watu ambao wanapokea huduma. Watu wanaopeana huduma wamevalia nguo nyeusi. Wanaopokea huduma wamevalia nguo mbalimbali. Kwenye meza kuna fomu ambayo wanauliza maswali wakijaza.

Rais mtukufu wa jamhuri ya nchi ya Kenya, William Ruto na kando yake amesimama aliyekuwa naibu wa rais, Gachagua na kuna jaji mkuu wa Kenya. Martha Koome na aliyekuwa jaji mkuu, Maraga wapo mbele wakichukua picha.

Wachezaji wa timu ya Bandari FC wamevalia nguo ya rangi ya samawati. Wote wanaonekana kuwa na furaha, ambapo wanatabasamu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu. Wachezaji hawa wamevalia nguo za rangi ya samawati . Kuna watazamaji au mashabiki ambao wamekaa nyuma yao na wanatazama mchezo huo.

Karatasi ambazo zimetapakaa kwenye njia kano ya njia karatasi hizi zipo katikati ya barabara kuu na barabara ya kupita.

Kituo cha kupata huduma, kuna tarakilishi mingi sana kwenye meza. Kuna wahudumu ambao wanatumia tarakilishi hizo kuhudumia watu. Kuna viti ambavyo wahudumiwa wanakalia.

Wachezaji wa mpira wa kadada. Wachezaji hao wapo uwanjani wakicheza mchezo huo. Kuna neti ya goli na wachezaji hao wamevalia nguo ya kijani na manjano.

Wachezaji ambao wamevalia nguo ya rangi ya nyekundu, wachezaji hawa wanapiga zoezi kwenye uwanja wa mpira, wana furaha kwani wanaongea wenyewe wakipiga zoezi.

Kituo cha huduma ya afya. Kuna wahudumu mbali mbali wanaterekilishi kwenye meza. Kuana watu ambao wako mbele ya muhudumu wametabasamu.

Jaji mkuu ambaye amesimama kando ya rais mtukufu William Ruto, anampea katiba ama kitabu cha katiba rais mtukufu.

Aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta na walinzi wake ambao wamevalia suti ya rangi nyeusi wako pamoja huku Uhuru akimsalimia mtu mmoja pia ambaye amevalia suti, nyuma yao kuna miti.

Rais mkuu wa jamhuri ya nchi ya Kenya, anatia sahihi kwenye vitabu ambazo amepewa. Kando yake kuna mwanasheria wengi na umati mkubwa wa watu.

Jaji mkuu wa Nchi ya Kenya Martha Koome ameketi mbele ya umati wa watu anatoa maelezo kando yake, ina bendera mbili na kuna watu wawili ambao wamekaa kando yake.

Rais mtukufu wa nchi ya Kenya Ruto William, amesimama huku akiinua mikono. Kando yake, kuna shabiki mwingine ambaye anashabikia mchezo pia. Kando, kushoto kwake, kuna Raila Amollo Odinga.

Watu ambao wanapokea huduma kutoka kwa watu wa kituo cha huduma. Mtu mmoja anaonekana akiandika ama akitia sahihi fomu anayoelezewa na mhudumu.

Paspoti mbili ambazo za rangi tofauti tofauti. Paspoti hii ni ya nchi ya kenya, kando yake kuna shanga ambayo imetengenezwa, imeshikilia kalamu mbali mbali.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia FC wamesimama huku wakishangilia timu yao ya Gor Mahia FC . Wamevalia shati ya rangi ya kijani.

Mhudumu ambaye amevalia nguo nyeupe anamsaidia mtu kuchukua sampoli ya vidole, mhudumu amevalia miwani huku mhudumiwa amevalia jamper ya kijivu.

Mchezaji ambaye anacheza mchezo wa kiruka mbali, mchezaji huyu ameruka na saa hizi ako chini, kuna watu ambao wanatembea nyuma yake.

Hukua ni kituo cha huduma ambapo watu hukuja ilikupata huduma mbalimbali .Watu wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa. Kuna mhudumu ambaye amesimama.

Kuna mahali ambapo unapata usaidizi na maelezo wakati umeingia kwenye chumba cha kupokea huduma. Kuna meza ambapo utapata maelezo kutoka hapo.

Vitambulisho ambavyo vimefungwa na rubber band . Vitambulisho hivi vimepangwa kulingana na mstari . Vitambulisho hivi viko juu ya meza .

Wachezaji wa mpira ya kandanda, hao wapo kwenye mchezo wenye kiwanja wa mchezo wa Nyayo Stadium ,wamevalia nguo ya rangi ya chungwa, wanasherehekea huku wakikimbia.

Rais mtukufu wa nchi ya kenya amevalia suti, kando yake ni mlinzi wake na kwenye kushoto kuna mwanamke ama jaji mkuu Martha Koome. Nyuma yao mna umati wa watu wengi sana.

Wachezaji wa mchezo wa kadada ambao wanacheza mpira ama kandanda. Kuna mchezaji ambaye ameruka juu. Huyo ni mchezaji ambaye amevalia nguo ya rangi ya manjano, mwingine anaenda kumnyang'anya mpira, mpinzani wake kwani amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Kuna watu walio chini ya tenti wanapokea mahudumu . Watu hao wanapokea mahudumu kutoka kwa wahudumu wa kitu cha huduma .

Rais mstaafu wa jamhuri ya nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaapishwa mbele ya umati wa watu. Nyuma yao kuna watu wengi.

Muhudumu ambaye ameketi kwenye meza, yeye ndiye anayepeana muongozo kuhusu mambo mengi yanayoendelea umu, pia kuna watu ambao wameketi kwenye viti kadhaa waki angoja kuhudumiwa.

Kituo cha kupata huduma kuna wahudumu ambao wapo katika sehemu ya kupata maelezo kuhusu huduma ya Kenya.

Mashabiki ambao wanashabikia timu inayocheza wameinua mikono yao kuonyesha kuwa wanashabikia na wana furaha, wengine wao wameketi chini kwenye viti nyuma yao kuna paa ambalo linazuia jua.

Watu ambao wapo katika barabarani wanatembea na posta ya picha ya Raila na Kalonzo posta huu ni ya mwaka ya elfu ishirini na kumi na saba, watu hawa wako barabarani wakikimbia.

Watu ambao wanatia sahihi vijikaratasi wanasaidiwa kutia sahihi na watu ambao wako kando yao .Wanatumia kalamu.

Aliyekua rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta ameshikilia mkono wa mama mmoja ambaye yupo kando yake, wanacheka huku wakitabasamu.

Wahudumu wa kituo cha huduma wapo kwenye tarakilishi zao. Kuna watu wawili ambao wanapokea huduma wamesimama mbele ya meza ya kupata huduma.

Wahudumu wakituo cha huduma cha nchi ya Kenya wamekaa kwenye meza. Mbele yao mna tarakilishi. Tarakilishi na pia wako wanne. Wamekalia viti na wamevalia barakoa.

Watu ambao wameketi kwenye viti vya kusubiri kupata huduma kutoka kituo cha huduma kutoka kituo cha huduma watu hao wamevalia nguo nyeusi wengine wamevaa nguo nyeupe kuna moja ambaye amesimama anatoa hotuba.

Mtu ambaye anatoa huduma kwa msichana ambaye amevalia barakoa, mhudumu amevalia nguo nyeupe ameshika vidole vya msichana akimsaidia kuchukua sampuli ya vidole vyake.

Mashabiki ambao wanashabikia timu zao wakati ambapo wanacheza ,mashabiki wao wanafuraha muno. Wengi wao wamevalia nguo ya samawati.

Watu ambao wameketi wakitazama mchezo, wameketi kwenye viti mbalimbali ya rangi ya nyekundu. Wao wamevalia nguo tofauti tofauti, wengine wapo katika mjadala.

Jaji mkuu Martha Koome, anamwelekeza mkono mtu mmoja ambaye anatabasamu akiegesha mkono pia, kuna meza katikakati, nyuma yao mna watu wengi sana.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa kikapu. Wachezaji hao wanang'ang'ania mpira. Mpinzani amevalia nguo ya rangi ya samawati na mwingine wa rangi ya kijivu nyuma yao, na mashabiki ambao wameketi wakitazama.

Kituo cha huduma ambapo watu hupata huduma, kuna watu ambao wamesimama mbele ya wahudumu, kuna tarakilishi ambazo zipo mezani na zinatumiwa na wahudumu kuwapa huduma watu wanaokuja.

Mtu ambaye ameshikilia passport kwenye mkono wake wa kulia, mkono wake wa kushoto ameshikilia fomu na makaratasi mengi. Nyuma yake mna gari mingi sana.

Wahudumu wa kituo cha huduma cha nchi ya Kenya, wao wamekaa kwenye viti. Mbele yao kuna tarakilishi, pia wamevalia sweta nyekundu na shati jeupe kilicho na jeusi kwenye mikono na kola.

Watu ambao wana posta ambazo wameziinua zimeandikwa neno PNU. Watu hao wamezishikilia na wanafuraha.

Mchezo wa mpira wa kikapu ya jinzia ya wanawake wachezaji has wapo katika uwanja wakicheza mchezo huo, mmoja amevalia nguo ya rangi ya kijani, mwingine amevalia nguo ya rangi nyeupe.

Mfereji mkubwa sana ambayo imekuwa ikichimbwa kando yake mna kifaru aina ya hyundai ambayo ni ya rangi ya samawati pia kuna majumba za kuishi ambazo ziko na zinaonekana upande mwingine wa mfereji.

Watu ambao wameketi kwenye viti, wanajibu maswali mbalimbali. Wamevalia shati ya rangi ya samawati, wameinua mikono kana kwamba wanataka kujibu swali.

Mhudumu wa kituo cha huduma ya afya anamsaidia mwanaume moja kuchukua sampuli ya vidole, mhudumu amevalia barakoa, amevalia shati jeupe, nyuma ya mzee anayesaidiwa na watu wengi sana.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wana vifaa mbalimbali. Wengine wanavipulizi, wengine wana isikuti ya kutumia kupiga ama kushangilia timu yao inapocheza. Watu hao ni wengi. Wamevalia shati ya rangi ya manjano.

Mashabiki wa timu ya nchi ambayo wameeka rangi kwenye uso, shabiki huyo ameshikilia kinywaji kwenye mkono, shabiki hao wengine wamevalia shati nyekundu.

Hawa ni mashabiki ambao wanashabikia timu ya bandari FC. Watu hao wameshikilia bendera ya timu yao. Pia wanaonekana wakiwa wamesimama.

Mhudumu ambaye yupo katika ofisi, ana tarakilishi lake anachotumia kuhudumia watu, kuna mwingine ambaye yupo katika sehemu ambapo kuna maboks .

Wachezaji ambao ni wa mchezo wa mpira wa kadada, wamevalia nguo ya rangi ya kijani na nyeupe. Wengine wameachupaa, wengine wamesimama wanachukua picha.

Mashambiki wa timu ya nchi ya Kenya. Wao wako kwenye kiwanja wakishangilia timu zao, moja wao amevalia miwani ana wengine wamevalia shati.

Jaji mkuu Martha Koome na wenzake wanasalimiana wakitumia mikono juu ya mikono. Wameshikilia barakoa kwenye mikono yao wamevalia nguo ya rangi nyekundu.

Kiwanja ambapo wakimbiaji wanakimbia, watu wapo wengi katika uwanja huo, watu hao wanakuja kushabikia wakimbiaji wanaokimbia.

Mtaro ambayo imechota maji kutokana na kunyesha. Mtaro huu umechimbwa ina upana kubwa sana. Kuna watu ambao wanatembea kando ya barabara.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wako kwenye uwanja wa uchezaji wa mpira. Mmoja kati ya timu anayecheza, kuna wenye wamevali nguo ya rangi ya kijani na wengine wamevalia nguo ya rangi ya manjano.

Kuna umati mkubwa wa watu ambao wapo uwanjani. Wanapokea maelezo kutoka kwa watu ambao wamesimama mbele yao. Watu hao wako uwanjani.

Kuna mtu ambaye anajaza fomu, ameketi kwenye meza, anatumia kalamu kujaza fomu, kando yake kuna mtu ambaye anasaidia mtu mwingine kuchukua sampuli ya vidole.

Huku ni kituo cha kupata huduma kuna watu ambao wamesimama mbel ya meza, kuna mhudumu ambaye ameshikilia tarakilishi na kipanya, alafu kuna mtu ambaye ameketi kwenye kiti.

Shabiki wa timu ya Gor Maiya, ambaye amelipaka rangi ya manjano mwili nzima. Ameandika jina la timu hiyo, Gor Maiya kwenye tumbo. Pia Kuna mashabiki wengine ambao wanashabikia timu hiyo, wanaonekana wakiwa wanashabikia timu ya Gor Maiya.

Watu ambao wapo katika kituo cha huduma. Watu hao wamesimama na wamevalia suti, wengine wao wameketi chini wakisubiri ama wakihutubiwa na mtu aliyevalia suti

Wanasheria ambao wako katika chumba, chumba hicho mna meza iliyo na kipaza sauti kuna wanasheria ambao wamevalia nguo nyeusi wengine wao wanaongea juu ya meza hiyo na vitabu mbalimbali za sheria.

Huku ni kituo cha huduma cha Kenya. Kuna mhudumu ambaye yupo katika mavazi ya kazi, pia tuna televisheni ama kuna teknolojia ya juu mno, maana kuna tarakilishi na kuna viti ambavyo ni vya ofisi.

Wachezaji ambao wanacheza mpira aina ya mpira ya kikapu. Wao wanaonekana waking'ang'ania mpira ambayo mmoja wao ambaye anavaa nguo ya samawati, ameshikilia mpira. Nyuma yao kuna mashabiki kadhaa wanaowashangilia.

Bendi ya kadi ya vitambulisho ambavyo ni mingi mno. Vimewekwa kwenye sanduku na zimepangwa kulingana na herufi zinazoanza kwenye majina. Zipo juu ya meza.

Rais wa jamhuri ya Kenya, mheshimiwa William Ruto anaapishwa, ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Kwenye mkono wake wa kushoto ameshikilia kitabu kilicho na sheria ya jamhuri ya Kenya, ambayo imeshikiliwa na bibi yake.

Watu ambao wamepanga foleni. Foleni ili kupata huduma kutoka kwenye kituo cha huduma. Mama mmoja amesimama na amevalia nguo jeusi.

Kuna mchezaji ama wachezaji wengi, wanao cheza mchezo kuruka mbali. Mchezaji moja anaoenekana akiwa ameruka na amelala mchangani.

Jumba kubwa ambapo ni kituo cha huduma ama ni kituo cha kupata huduma. Mbele yake ni watu ama wafanyikazi ama wahudumu ambao wamepiga foleni ili kuchukua picha kanda ya jumba hilo kubwa na maua mbali mbali.

Wachezaji ambao wamo kiwanjani, wachezaji hawa wanacheza mpira wa kandanda, mashabiki wanaonekana kuwa kandokando ya kiwanja, wao wanashabikia wachezaji wanao penda.

Kuna jumba ama ofisi ya kupata huduma ama kitua cha kupata huduma ya nchi ya kenya. Kuna mlinzi anayesimama mbele ya jumba hilo. Kuna watu wanao toka kwenye jumba hilo wakionekana wanaongeleshana. Jumba hilo lina madirisha na milango.

Mchezaji ambaye anacheza mchezo wa kuruka mbali. Jina lake ni kipchirchir, ako hewani akijaribu kuruka mbali sana. Kando yake kuna watu ama watazamaji ambao wameketi wakimtazama.

Wachezaji wa mchezo wa mpira wa kikapu wameshinda na wanainua kikombe ambacho wamejishindia wao wana furaha na wanatabasamu kwa kuinua mikono kuonyesha ushindi wao wa uhalisi.

Huyu Ni Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, anaonekana kuwa anatoa hotuba mbele ya watu wengi, amekalia kiti cheusi na ako anaangalia watu ambao wako mbele yake.

Rais wa jumhuri ya Kenya mheshimiwa William Ruto anaapishwa ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia , mkono wake wa kushoto, bibi yake amesimama akishikilia kitabu cha sheria cha jamhuri ya Kenya. Nyuma yao kuna umati kubwa wa watu.

Watu wanao simama mbele ya ofisi ya mazoezi ya watu wanao wanaingia ndani ya nchi. Watu hawa wamevaa barakoa wengine wamevaa barakoa nyeusi, watu hao wanajadiliana na aliye mbele yao.

wachezaji wa timu ya wanajeshi wa Kenya. Wachezaji hao wanaonekana kuwa wamevalia nguo ya mchezo. Wachezaji hao wanaonekana kusubiri kuingia kiwanjani. Nyuma yao mna basi ya rangi ya kijivu.

Kuna mashabiki ambamo kati yao ni wazee, kuna vijana na wamama. Watu hao wamekuja kushangilia timu yao inapocheza. Wapo katika uwanja wa kucheza michezo mbalimbali. Wao wanatazama mchezo huo ukiendelea pale uwanjani.

Wadumi ambao wanasaidia watu kupata kipande kwa kuwajazia fomu . Mhudumu wa mwisho ama kando anaonekana akisaidia mteja kiluchukuwa sambuli vidole ambayo itatumiwa katika kumpa kitambulisho.

Mashabiki ambao wana furaha mno wanaonyesha furaha yao kwa kutumia mikono. Nyuma yao mna umati kubwa ya mashabiki wenzao ambao wamevaa mashati ya kijani na manjano.

Hao ni wachezaji wa mpira ya kikapu, mmoja wao ameshika mpira, wakati mwengine anang'ang'ania kuchukua mpira kutoka Kwa mpinzani wake, mmoja kati ya wapinzani amevaa nguo ya rangi ya samawati na mwengine amevaa rangi jeupe.

Paspoti ambayo inaonyesha majina kamili ya mtu binafsi. Inaonyesha rangi ya mtu inaonyesha wepo ama inaonyesha kuwepo kwa shida inayotakikana kujulikana pia inaonyesha mtu ama picha ya mtu halisi.

Watu ambao wako katika kituo cha huduma cha Kenya. Watu hao wamekaa kwenye viti wakingojea kuhudumiwa ama kupata kusaidika na watu ambao wanapeana huduma ama wahudumu walio na tarakilishi kwenye meza.

Karatasi ya kuonyesha siku ya kuzaliwa. Karatasi hili linaonyesha sehemu ambapo umezaliwa, sehemu ambapo umetoka, inaonyesha jina pia inaonyesha kama wewe ni mwanaume ama ni mwanamke.

Jaji mkuu Martha Koome, huyu ni jaji mkuu wa Kenya. Martha Koome anaonekana akitoa hotuba, mbele ya watu wengi. Amevalia miwani na anatoa hotuba kwenye mkutano.

Watu wengi ama umati ya watu ipo katika uwanja wa kuchezea mpira. Watu hao wanatembea ama wanaonekana kuelekea kutoka kwa maana wengine wao hawako kwenye viti bali wanatembea uwajani ndani.

Watu wawili ambao wanasalimiana mkono na mkono mwingine umeshikilia shati ya mchezo wa mpira ya kandada. Shati hilo limeandikwa jina R Silvain. Naye mtu aliye katika kulia ameingizwa timu ya wanajeshi.

Paspoti ambazo ziko kwenye meza. Paspoti nyingi mno ambazo zimetapakaa kwenye meza na ni za rangi ya samawati.

Wachezaji ambao wanacheza mpira aina ya netiboli. Mmoja wao, wote wameruka juu, mmoja wao anajaribu kufikia mpira ambayo iko hewani. Wote wawili wamevalia shati jeupe. Mpinzani wao amevali shati kijani.

Karatasi inayo onyesha malipo ama uchukuzi wa pasipoti. Karatasi hili linaonyesha tarehe iliyochukuliwa. Inaonyesha malipo ama inadhibitisha kwamba mteja amelipia pasipoti yake.

Hii ni kituo cha huduma cha nchi ya kenya. Watu wawili ama wafanyikazi wawili wanamhudumia mteja ambaye amekaa kando ama mbele yao. Mmoja kati ya wafanyikazi hao anaonekana akifinya tarakilishi lake .

Watu wengi wanaonekana ambapo wamekaa kwenye viti , watu hao wanategea kuhudumiwa ama kupata mahudumu kutoka, kwenye counter .watu hao wanaonekana wakiitwa moja baada ya mwingine.

Vipande ama vitambulisho vya watu mbali mbali ambayo yamepangwa katika mabunda. Vitambulisho hivi viko katika sanduku la karatasi. Zimepangwa na zimeekwa juu ya meza.

Jumba kubwa la posta, Jumba hili lina pikipiki mbele yake ambayo inatumiwa kuchukua ama kupitisha meli ama barua kutoka pande moja hadi kwingine, kuna watu ambao wanao tembea mbele ya jumba hilo.

Kuna wachezaji Wa mpira ya kandanda Wachezaji hao wanaonekana kung'ang'ania au kupigania mpira. Kuna watazamaji wengi walio kandokando ya wanaotazama mpira ama mchezo huo ukichezwa.

Rais mstaafu wa nchini ya kenya anaapishwa ameshikilia bibilia mkono wake wa kulia na mkono wake wa kushoto. Bibi yake ameshikilia kitabu cha sheria cha jumuia ya kenya, nyuma yake kuna watu wengi.

Watu ambao wako katika kituo cha huduma. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia suti. Wengine wamevalia mavazi ya kazi. Kuna tarakilishi, viti ambazo ni za rangi ya jekundu.

Kituo cha kupata huduma ya watu ama huduma kwa watu ya serekali, watu watatu wamesimama mbele ya mtu ama mhudumu moja ambaye yupo na tarakilishi anayo tumia kwa kuhudumia watu hao, watu hao wamevalia barakoa.

Mashabiki ambao wanasherekea timu yao. Watu wengi wako katika sehemu moja, wanaonekana kuwa na furaha, kwa kuinua. wengine wameinua mikono, wengine wanacheka, wengine wanapiga kelele. Wao wamevalia nguo ya rangi samawati na nyeupe.

Watu wengi ambao wako katika tenti, wengi wao wako karibu na wahudumu. Watu wao wanavaa barakoa ya rangi ya samawati. Wamama pamoja na wazee wako kule, pia kuna askari ambaye amesimama.

Matakataka mengi ambayo yamejaa kwenye mfereji. Matakataka hayo yanaonekana kuvuja shimo ambayo maji hupitia. Mfereji huo uko kando ya lami. Watu wanaonekana kupita bila kujali.

Ukumbi mkubwa sana kwenye kituo cha kupata huduma. Mbele yao kuna meza ambayo inawatu wa kupeana ujumbe. Wao wamevalia nguo ya kazi na wameketi kwenye viti vyeusi.

Hao ni mashabiki wa timu ya nchi ya Kenya, mashabiki hao wanaonekana kuwa na furaha mno, wanashabikia wachezaji wa nchi ya Kenya wengine wanapiga mafirimbi, wengine wanapiga kelele, pia wengine wamevalia miwani.

Wachezaji ambao wanasherehekea na kumpongeza mmoja wao. Wamevalia shati ya rangi ya manjano, soksi ya rangi ya manjano. Wao wanaonekana kuwa na furaha na wanatabasamu. Nyuma yao kuna mashabiki wanaoshabikia timu hizi.

Wachezaji wanaocheza mpira ama mchezo wa kandanda, kuna wametengeneza duara ili kuongeleshana na kupata jumbe ama kupeana jumbe . Wao wako katika uwanja wa kucheza mpira. Wamevalia shati ya manjano.

Kuna watu ambao wapo katika kituo cha kupata huduma, na watu hao wanaonekana wakisimama ama wanapanga laini ili kupata kuhudumiwa wengine wao wameketi chini wakisubiri.

Hao ni mashabiki wa timu ya Tusker. Tusker ni timu ambayo inacheza mpira wa kandanda. Watu hao ama mashabiki hao, wamevalia shati ya rangi ya manjano na wanaonekana kushabikia timu yao.

Huku ni kituo cha huduma. Watu wanapata huduma ya serikali huko. Watu wanaonekana wakipanga foleni wengine wao wamevalia barakoa ili kuwadhibitisha wafanyikazi na watu ama wateja.

Kwenye kituo cha kupata huduma za serekali huku ni sehemu ya kupata kujikaratasi kuonyesha kwamba hauna hatia yeyote kutokana na polisi. Kuna mhudumu ambaye amevalia barakoa na yuko na matarakilishi mezani.